Huyu ni mtu aliyevaa suti ya kujikinga na kofia akifanya kazi ya kufukuza ka kudhibiti wadudu, anatembea huku akibeba kifaa kinachotoa moshi mwingi, inaonekana nyuma yake kuna na chini, eneoa analofanyia kazi linaonekana kuwa mtaani kukiwa na ukuta wa mabati na mimea, shughuli hii mara nyingi hufanywa kudhibiti mbu na wadudu wengine waharibifu.

Huyu ni mtaaluma wa afya akimchunguza sikio la mwanamke, daktari aliyevaa miwani kenye yako cha upasuaji na koti cheupe la daktari, anatumia kifaa kinachoonekana kama "autoscope" kuchunguza sikio la mwanamke, mwanamke huyo ana nywele nyeusi fupi na anaonekana kumtazama daktari kwa makini huyu yao kuna watu kadhaa, mandari ni hospitali.

Huyu ni mtu mmoja akiwa kwenye mtumbwi na kibeti yake lililofurika maji. Huyu amevaa koti jekundu na anaonekana akitumia nguzo refu kuskuma mtumbwi . Mtumbwi huo umebeba mizigo mbalimbali ikiwemo magodoro mawili makubwa siku iliyofungwa na vitu vingine vya nyumba ikionyesha kuwa huwenda mtu huyu anahama na kusafirisha mali zake kutokana na mafuriko.

Hawa ni wataalamu wa afya wakiwa chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi ya upasuaji ya blue , kofia na barakoa. Mmoja wao yuko mbele akifanya kazi akionekana akitumia chombo fulani juu ya mgonjwa ambaye haonekani wazi. Wengine wawili wako nyuma yake wakiwasaidia na kufuatilia kwa utaratibu. Mazingira yanaonesha vifaa vya matibabu vinavyotumiwa katika chumba cha upasuaji.

Hili ni jengo ambalo linaonekana kuwa pahala pa kuteketea kwa moto mkubwa. Miali ya moto mikali inaonekana ikiruka juu kutoka kwenye jengo hilo, ikionyesha kuwa moto umewaka kwa nguvu. Moshi na mwanga mkali wa moto umetawala sehemu kubwa na hali inaonekana kuwa hatari na uharibifu mwingi umetokea.

Huyu ni daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Amevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya manjano na vifaa vya kichwani vyenye taa. Anachunguza na kufanya matibabu mdomoni mwa mgonjwa, ambaye pia amevaa barakoa inayofunika kidefu chake.

Huyu ni mwanamke aliyevaa jadi ya rangi ya kijani kibichi ,akimsikuiliza mtaalamu ambaye wa afya ya meno aliyevaa sare nyekundu na barakoa , ambaye anaonekana akimfundisha jinsi ya kusafisha meno kwa kutumia kielelezo hayo , nyuma yao kuna bendera yenye maandishi, na meza yenye vifaa vingi.

Hili ni eneo lililo athiriwa na mafuriko ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika ardhi, katikati ya hii kuna kitanda cha utamaduni , kinachoonekana kimejengwa kwa nyasi kwa asili, kwa sehemu ya paa yake imefunikwa kwa plastiki ya buluu, watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakiwa ndani ya maji, baadhi yao wakionekana kukushughulika na vitu vingi, hii inaashiria changamoto za maisha katika maeneo yanayoadhiriwa na mafuriko.

Huyu ni mgonjwa akiwa amelala katika kitanda cha mashine ya MRI ambayi ina nembo ya SIEMENS, ikionyesha ni kifaa cha kisasa cha matibabu. Mfanyikazi wa afya ambaye huenda ni dakatari anarekebisha mgonjwa na kumsaidia kuingia kwenye mashine kwa ajili ya uchunguzi. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya hospitali.

Hii ni mkono wa mtu akishika chupa ya dawa iliyoandikwa Dr. Abbdellah herbal Covid Cure 1. Lebo ya chupa ina rangi ya kijani na manjano na ina picha ya mti na nyingine inayoonekana kama virusi vya corona. Hii inaonyesha bidhaa inayodai kutibu ugonjwa wa Corona kwa kutumia mimea.

Huyu ni mtaaluma wa afya akiwa ameinama juu ya mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha wazi cha hospitali. Mwanamke huyu amevaa skrubu za matibabu na ana stethoscope shingoni mwake. Ana miwani na nywele zake zimefungwa nyuma, anashughulikia mtoto kwa uangalifu. Mandhari ni hospitali.

Hili ni tukio la chanjo mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto mchanga aliyevikwa kwa blanketi la rangi nyekundu na nyeupe. Mtoaji wa huduma ya afya ambaye amevaa fulana ya njano yenye nembo na barakoa na ngano ya uso anatoa tanda kwa mtoto kupitia mdomo wake, kuna watu wengine waliovalia fulana za njano.

Huyu ni mwanamke ambaye amevaa barakoa ya bluu akipokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa daktari , kando yao kuna saduku la kuhifathi chanjo liloandikwa vaccine ,kuashiria kuwa hii ni chanjo inayotolewa na kuhifathiwa mahali hapo, mwanamke ana nywele zilizofungwa na nafsi anaonekana akitazama upande mwingine.

Hii ni eneo kubwa la nyasi na mimmea inayowaka moto kali, moto unatoa miale mikubwa ya moto na moshi, kuna watu wawili wanaonekana kuwa wazima moto wakiwa wamevalia nguo za kujikinga na kofia ngumu akijaribu kuthibiti na kuzima moto, wana vifaa mikononi vinavyofanana na bambu, vifaa vya kunyunyizia maji na chemikali ya kuzimia.

Hili ni chupa ndogo ya chanjo iliyowekwa juu ya mkono uliovaliwa glovu ya kijani. Chupa inaonyesha imeandikwa MMR na chini yake Measles, Mumps and Rubella virus vaccine pia kuna sindano nyenye kiasi kidogo cha vaccine kando ya chupa. Inaonekana ni maandalizi ya chanjo ya...

Huyu ni mwanamke anaonekana kuwa amejifungua hivi karibuni akiwa amelala kitandani hospitali akimshika mtoto mchanga mkononi mwake anaonekana akitabasamu na kuangalia mtoto wake mazingira ni ya hospitali.

Hawa ni wauguzi wawili katika chumba cha hospitali. Muguzi mmoja akiwa amevaa mavazi ya blue na barakoa anamtwza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha mtoto. Muguzi mwingine anaonekana akiongea na mwanamke mjamzito aliyesimama kando. Kuna televisheni ukutani inaonyesha picha mbalimbali.

Hawa ni wanawake wawili katika mazingira ya darasani mbele ya ubao mweusi ulioandikwa na kuchorwa michoro, mwanamke moja amesimama katikati akiwa amevaa fulana nyeupe na jeans anaonekana akionyesha kitu kama chupi huku akitabasamu, mwanamke mwingine ameketi chini ya ubao mweusi pia amevaa nyeupe na anaonekana akisikiliza na kuangalia huenda hii ni sehemu ya warsha au mafunzo.

Huu ni mkusanyiko wa vitu vinavyo onekana kuwa ni vya kitamaduni au kitini ikiwemo kibuyu kikubwa kilicho fungwa hapa, sanamu ndogo ya mtu iliyochongwa na vitu mbalimbali kama vile mifuba na vitambaa

Huyu ni daktari wa meno, ambaye amevaa koti jeupe la hospitali, barakoa na kofia ya nywele, akiongea na mtoto mdogo aliyeketi kwenye kiti na mamake, daktari huyu anaonekana akitumia kielezo kuzuia mtoto na kumfurahia kabla ya kumfanyia uchunguzi, mama ameketi ile ya meno, mazingira yanaonekana kuwa ni kliniki ya meno.

Huyu ni mkulima anayefanya kazi shamba akimyunyizia dawa kwenye mimea. Mtu huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga na amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni chenye tangi la kijani kibichi. Anaonekana akifanya shughuli za kilimo za kudhibiti wadudu na magonjwa shamba.

Hili ni chupa la dawa ambyo ni kama ilianguka. Kuna vitonge vingi vyekundu viko vimemwagika kutoka ndani yake juu ya uso ya mbao. Kando na vitonge hivyo, kuna kipimo cha ukanda ambacho kinaweza kutumika kupima kitu fulani. Ingawa maelezo yake hayajabainika wazi, vitonge vyeusi vinaonekana kuwa ni vitonge vya kawaida.

Huu ni mkono uliovalia glovu ya kijani, ikishikilia chupa ya chanjo yenye lebo iliyoandikwa MMR Vaccine ,ambayo ni chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Sindano imeingizwa kwenye chupa hiyo, ikionyesha maandalizi ya kuchukua chanjo kwa ajili ya kudunga.

Hili ni lori kubwa la tanki kubwa, rangi ya chungwa likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Lori hili lina maneno exhauster yaliyoandikwa ubavuni mwake, wanaume wawili wanaonekana wamesimama karibu na sehemu ya nyuma ya lori. Kuna nyasi na miti inayoonekana nyuma chini ya anga la blue ndiyo yenye mawingu kidogo inaonekana kama ni lori ya kunyonga maji taka.

Hili ni baketi ya vidonge vya IBUPROFEN, vidonge vyenyewe vina rangi ya kijani na vimefungwa kwenye baketi ya malengelenge ya kawaida ya dawa, jina IBUPROFEN imeandikwa kwa herufi kubwa likionyesha jina la dawa, hii ni dawa inayotumika kupunguza maumivu.

Huyu ni daktari wa meno akitoa huduma kwa mgonjwa akivaa sare za matibabu barakoa, na miwani maalum ya na glavu akionyesha taaluma na kuzingatia usafi uku akifanya kazi mdomoni wa mgonjwa aliye lala kwenye kiti cha meno kuna vifaa vya meno na saana mbali mbali karibu na. Mazingira yanaonekana ni kliniki ya meno.

Huyu ni mtaalamu wa afya ambaye amevaa koti jeupe la daktari na parakoa ya rangi ya samawati akishika kwa uangalifu chupa ndogo ya glasi ambayo inaweza kuwa ni chanjo, mkono wake moja unaonekana ukishika na mwingine ukishukulikia chupa hiyo akionyesha utaratibu wa maandalizi wa chanjo, hii ni sekta ya afya.

Huyu ni daktari akiwa amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya buluu usoni inaonekana nikama anampa chanjo mtu mwingine aliyeketi mbele yake, ambaye anaonekana kutoka nyuma. Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu ya nje hata jengo au eneo wazi inaashiria umuhimu wa usafi.

Hili ni choo chache kilichojengwa kwa bati na matofali ,hupatikana haswaa kijijini . Kuna pia mfumo wa matofali na saruji karibu na choo hicho ambao unaweza kua tangi la maji. Ni sehemu ya mfumo wa choo. Ni mandhari nyuma inaonyesha miti na mimea mingine .

Hii ni chupa ya virutubisho vya lishe kutoka kampuni ya NatureMade, bidhaa hii ni chuma yenye miligramu kumi na nane kwa kila huduma na imejumuishwa na vitamini c katika mfumo wa premende laini. Lebo inasema kuwa Pharmacists recommended supplement gram ,inaonyesha pia kuwa ni madini ya chuma muhimu kwa ajili ya uundaji wa seli.

Huyu ni mtoto mdogo akichanjwa. Jambo linaloonekana kumuumiza na kumkosesha. Mtu anayemchanja ambaye anaonekana kuvalia glovu nyeupe za kimatibabu. Anashika mkono wa mtoto huyo. Mtoto amevaa fulana yenye mistari ya manjano na nyeusi na anaonyesha hisia za maumivu. Mkono mwingine pia ukiwa umefunikwa na glofu nyeupe unaonekana ukimshikilia mtoto huyo kwa ajili ya kumtuliza.

Huyu ni mfanyikazi wa afya aliyevalia barakoa ya blue na sare ya manjano na blue akijiandaa kutoa chanjo. Mfanyikazi huyo anashikilia chupa ndogo ya dawa na sindano iliyotayari kujazwa. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chumba ya kliniki ama ni kitu cha afya na dirisha likionekana nyuma.

Hii ni chupa ya viritubisho ya lishe kutoka kampuni ya Country life, jina la bidhaa ni Easy Lion na za madini ya chuma. Lebo hii inasema kuwa hiyo ni certified na ina sifa kama non-constipating, gentle on stomach hii ni bidhaa ya kuongeza madini ya chuma mwilini.

Hili ni chupa nyeupe ya virutubishi vya afya, nembo ya chupa inaonyesha ni High-potency Vitamin D 1000 . Na inasema helps support healthy immune system na for bone health . Chini ya label imeandikwa tablets mia moja. Pembeni ya chupa kunaonekana vidonge vyeupe vilivyomwagika kutoka kwenye chupa, vinaonekana chuchululiwa kwenye sehemu nyeupe.

Hawa ni watu wawili wakitembea kwenye maji ya mafuriko yaliyokwama katikati ya nyumba zao. Wote wawili wanatumia vijiti kama fito za kuwasaidia kutembea maji yenye matope. Nyumba zimezingirwa na maji zikionyesha athari za mafuriko. Anga inaonekana kuwa wazi na jua kali ikimaanisha mafuriko yale yanaweza kuwa yametulia.

Hii ni chupa ndogo ya dawa yenye lebo iliyoandikwa yellow fever vaccine life surplus , chupa hii imeshikiliwa na mkono uliofunikwa na glavu ya kijani. Nyuma yake ni sehemu ya sindano yenye kiowefu cha manjano inayoonekana kua imezimika kidogo. Hii inaashiria maandalizi na utumiaji wa chanjo ya manjano.

Huyu ni mfanyi kazi wa afya, akiwa akivalia koti jeupe akipatia mtoto mchanga matone ya dawa mdomoni. Huyu anashikiliwa na mwanamke anaonekana kuwa mamayake aliye vaa koti la rangi ya waridi, anawasilia huduma ya afya kwa watoto wachanga kama vile chanjo ya polio.

Huyu ni mtu akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mtu anayechanjwa amevaa shati la rangi ya kahawia na ana barakoa usoni. Mhudumu wa afya amevaa nguo za buluu na ana barakoa nyeupe usoni. Inaonekana kama hini ni tukio la chanjo katika kliniki ya afya.

Huyu ni mtaaluma wa afya akimhudumia mgonjwa. Mtaaluma huyo amevaa miwani yenye taa kichwani na anashika kifaa cha matibabu. Anaonekana akimchunguza na kumpa matibabu mgonjwa aliyeketi mbele yake. Watu wengine wanaonekana nyuma wakisubiri huduma na wakiwa sehemu ya hafla hiyo ya matibabu.

Hili ni kisanduku cha vita ya CBD Pain Cream kutoka Medterra . Ili elezwa kuwa na double strenght na CBD Live in Mint . Kisanduku kina rangi ya machungwa na nyeupe. Hii hupatikana katika hospitali. Inajulikanwa kupunguza maumivu.

Hii ni wadi ya watoto wachanga, wauguzi wawili wanaonekana wakihudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda maalum. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyoonekana kuzunguka vitanda ikionekana maandalizi maalum kwa watoto hawa. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri ikiashiria kwamba ii ni hospitali ya matibabu.

Mwanaume ameketi na anazungumza na daktari ambaye mtaalamu huyu anashikilia mfano wa umeme na pia kuna mfano mwingine wa umeme umewekwa mezani. Hii inahusiana na elimu ya afya labda juu ya afya ya uzazi, kuzuia magonjwa ya zinaa, mathara nyingi inafanana na hiyo.

Hii ni chupa nyeupe ya virutubisho ikiwa imelala upande wake, vidonge kadhaa vya njano vinavyofanana na soft gels vimetapakaa nje ya chupa, lebo ya chupa inaonekana wazi ikionyesha maelezo.

Huyu mtu ambaye amevaa suti ya kinga na barakoa akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa cha kuua wadudu ndani ya nafasi inayoonekana kuwa kama gala. Kuna bidhaa mbalimbali zilizofunikwa na matambara ya rangi tofauti na baadhi ya masanduku ya mbao yanaonekana, hii inaweza kuwa operesheni ya usafi na kudhibiti wadudu fulani.

Huyu ni mtaaluma wa afya anaweza kua ni daktari ,amevaa koti jeupe la maabara na miwani yenye taa kichwani, anaonekana akifanya uchunguzi na kuandaa vifaa vya matibabu huku akishika kitu kidogo kwa umakini mkononi mwake. Watu wengine na vifaa vya matibabu vinaonekana vikipendekeza kua hii ni katika mazingira ya hospitali.

Hii ni mkono ya mtu ikiwa imeshika vijichupa viwili vya dawa vinavyofanana na vile vya chanjo. Kijichupa kimoja kiko mbele na kinaonekana wazi huku kingine kikiwa nyuma yake na kimefichwa kidogo. Mtu huyo amevaa pete kwa kidole chake. Kuna sindano sehemu inayoonekana nyuma ya vijichupa haya.

Inaonekana kuna mtu akishikilia pakiti za katasi zao safi. Baadhi ya pakiti hizo zinasikiki inayoonyesha jina la bidhaa kama Always na nyingine zimefungwa kwa kamba. Ikisihiria kuwa zimeandaliwa na kupakua. Hii inaweza kuashiria msaada wa usambazaji wa bidhaa za usafi kwa wanawake. Hizi ni muhimu kwa usafi kwa wanawake.

Huyu ni ngamia aliyelala chini kwenye ardhi yenye mchanga hii ni jangwani. Ngamia huyu anaonekana amebeba mzigo fulani mgongoni haijabainika iwapo ngamia huyu amepumzika au amelala juu ya tatizo lolote au ameaga.

Wanaume wawili wakiwa wamezungukwa na kundi kubwa la misitu, wanaume hawa wanaonekana wakijaribu kujikinga na kuwafukuza wadudu hao. Mazingira yanaonekana kuwa wazi labda shamba lenye mimea. Ni kiasi kibubwa cha wadudu kinachoashiria la nzige ambalo linaweza kusababisha uharibifu wa mazao.

Hawa ni wanawake waili, moja ni daktari mwingine ameshika mtoto. Daktari anamhudumia mtoto mdogo. Tunaona mtoto mdogo analia kwa maumivu sana ni kama amedungwa chanjo maana analia sana. Hii inaashiria mandhari ya hospitali.

Huyu ni mtu ambaye amevalia vazi la kujikinga, miwani na barakoa akitumia kemikali. Anaonekana akiwa ameshika chupa kubwa ya serikali. Kuna chupa zingine za rangi tofauti. Nyuma yake kuna rafu zilizopangwa vitu. Hali hii kuonyesha utunzaji na kujizuia dhidi ya hatari.

Hawa ni wataalamu wawili waliovalia vifaa vya kujikinga. Wakichukua sampuli kutoka kwa ng'ombe. Anayeonekana akiwa ndani ya zizi. Mtaalamu mmoja amevalia suti ya njano na barakoa nyeusi. Akitumia kifaa kinachofanana na usufi kuchukua sampuli kutoka boma la ng'ombe. Mtaalamu mwingine anaonekana akishika ng'ombe kutoka juu. Amevaa glavu za blue .

Hili ni chupa la virutubisho, huku baadhi ya vidonge hivyo ya njano vikiwa zimemwagika pembeni ya chupa, hii inaonyesha kuwa ni kirutubisho cha lishe kwa ajili ya kuimalisah muundo wa mwili na kusaidia afya ya mifupa kinga ya mwili na afya ya meno.

Huyu ni mtaalamu wa afya. Anaonekana kuwa ni daktari akimchunguza sikio la mwanamke. Mtaalamu huyu anatumia vifaa maalum cha kuchunguza sikio. Mwanamke huyu anaonekana ametulia akipokea uchunguzi huu. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya kliniki.

Huyu ni mgojwa aliyelazwa kitandani hospitali, akipokea matibabu. Yuko na kifaa cha kusaidia kupumua, kinachoashiria kuwa hali yake inaweza kuwa mbaya. Wataaluma wawili wa afya wakiwa wamevaa barakoa na nguo za hospitali wanamwangalia na kumhudumia. Mmoja wao anashika vifaa vinavyounganishwa na mgonjwa, mwengine anaonekana akiangali na kurekebisha mashine karibu na kitanda. Hii inaonyesha mazingira ya kitengo cha wagonjwa mahututi.

Hili ni sanduku la dawa lenye jina azithromizin tablets azbil 500 grams , pembeni mwa sanduku hilo kuna vibarua viwili vya dawa, moja ikiwa imefungwa na vidonge vitano vya manjano vikionekana, na mengine yakiwa wazi hii inaashiria inahusu dawa ya azithromizin ambayo ni antibiotic maarufu.

Hii ni chupa ya dawa. Tiba hiyo ina debe yenye maandishi mengi inayoonekana (hiristo miligram) na maelejkezo ya matumizi kuna vidonge mbele ya chupa inaonekana kama ni bidhaa ya afya maana ni bidhaa inayotokana na mimea .

Hizi ni chupa kadhaa za chanjo na vifaa vya matibabu kuna chupa ya chanjo ya surua, vitumbwitumbi na rubela. Pembeni yake kuna sindano na vifaa vingine vya kudunga, hii inaashiria mzingira ya kimatibabu labda katika kliniki ama hospitali ambapo chanjo inatayarishwa kutolewa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari la kubebea wagonjwa, inaonekana kuwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika huduma za dharura za matibabu, inaonyesha mazingira ya ndani ya ambulensi iliyo andaliwa kwa ajili ya kutoa huduma ya kwanza na usafirishaji wa wagonjwa.

Hili ni chupa ya virutubisho vya chuma, kutokana na kampuni ya Nature's Bounty . Kwenye lebo, imeandikwa kuwa kila tembe ina 65mg ya chuma na inasaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Chupa ni vidonge mia moja na imeainishwa kama kirutubisho cha madini.

Huyu ni mtaalamu wa afya anayeonekana kuwa ni daktari akimpa mtoto sindano kwenye mkono. Mtoto amejikunja kituko labda kutokana na hofu ya maumivu. Mtaalamu huyu amevalia koti jeupe jambo linalo ashiria mazingira ya kliniki na huduma ya matibabu.

Hii ni kivirusi cha njano, kinaonekana kuwa kama inavyosomeka kwenye sanduku kuwa chupa ya kiwevu, amiri za kijani na labda sindano na vifaa vingine za matumizi ya chanjo vyote vikiwa vimepangwa juu ya meza, sanduku pia linaonekana kuwa miembe ya Institute Pastium De Dakar.

Hizi ni chupa viwili vya chanjo ya M-M-R 11 ambayo ni surua, matumbwitumbwi, rubella. Viala hivi viko mbili juu ya sanduku la chanjo ambalo lina nembo ya MSD , mahabari nyingine hasa laonekana kama maandalizi ya na maonyesho ya bidhaa ya chanjo mihimu.

Hii ni jengo la choo cha umma lenye alama Public Toilet juu yake. Jengo hilo limejengwa kwa mawe na lina paa la kijani kibichi na mama mmoja anaonekana akitembea karibu na mlango wa choo hicho. Mazingira yamezungukwa na miti linalojaa linaonyesha kuwa liko katika bustani la eneo wazi.

Hili ni sanduku la dawa yenye jina ya Stamaril yellow fever vaccine , sanduku lina maandishi pia linaonyesha kuwa ni dosi moja na lina virusi vya homa ya manjano, kona ya juu kulia ina nembo ya ndogo yenye Aust R 31571 na kona yake chini ina nembo ya Sanofi Pasteur.

Huyu ni daktari amabaye anayemhudumia mtoto mchanga aliyelala kwenye mkono ya mama yake, amevaa barakoa ya buluu na glovu nyeupe. Mama ya mtoto huyo anatabasamu kwa furaha na amevaa nguo ya buluu yenye mchoro wa dhahabu. Kuna mtoto mwingine ambaye anaonekana nyuma. Hili linaashiria tukio la kimatibabu kwa ulinzi wa afya kwa watoto wachanga.

Hili ni kundi la watu wanne wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili, mwanamke mmoja upande wa kushoto amevaa koti jeupe la maabara akitabasamu na kuangalia camera watu wengine wamevalia mavazi mepesi na mmoja anaonekana amefungwa katika kifaa cha usaidizi, wote wanaonekana wako ndani ya kituo cha matibabu.

Huyu ni mwanamke aliyevaa kofia ya pikipiki na barakoa ikiwa amekaa kwenye pikipiki yake, tunaona chupa zinazoonekana kuwa na kitu ndani labda vitafunwa na vingine vilivyopangawa vizuri kwa ajili ya kuuza, mbele yake mwanaume mwingine aliyevaa nguo nyeupe na ndevu, anazungumza na akiinua kidole kwamba hii ni ishara ya kukubaliana nayo, hii inaashiria biashara ndogo barabarani.

Hizi ni vitu vitatu vinavyo husiana na afya na dawa .vimewekwa kwanye uso mwekundu upande wa kushoto kuna paketi ya vidonge laini. Vinavyoonekana kuwa na rangi ya dhaabu ya kay iliyokosa ikiwa vimefungwa kwenye bagi Upande wa kulia kuna kipama joto yenye alama ya nyeusi na chini kuna vitu vitatu vyenye umbo la vinavyo unekana vya rangi nyekundu.

Huyu ni taaluma wa tibu za viongo akimfanyia mgonjwa mazoezi ya kunyoosha mguu. Inaonekana ni kikao cha hatiba na karabati ambapo mtaaluma anamsaidia mgonjwa kuboresha mwendo na kupunguza maumivu katika mguu wake. Hii ni mandhari ya hospitali.

Tunaona wafanyakazi wa afya wakitazama watoto wachanga wawili waliolala kwenye kitanda ya hospitali. Watoto hao wamefungwa nguo zenye rangi ya nyang'avu. Mazingira yanaonekana kuwa ni wodi ya hospitali, chumba cha wazazi. Inaonyesha utoaji wa huduma za afya kwa watoto wachanga.

Huyu ni mhudumu wa afya akimchunguza mtoto mchanga huku mama mwingine aliyevaa hijab ya rangi ya njano akishuhudia. Muuguzi huyu anaonekana akimshika mtoto labda kuchukua kipimo au kutoa huduma nyingine ya matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa ni ndani ya hospitali.

Hii ni mandhari kame na yenye ukame kali ikionyesha janga la kiangazi katikati kuna mifupa ya mnyama mkubwa labda ni ng'ombe ikiwa imelala chini ishara ya athari mbaya ya ukame na njaa, watu wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni wanaonekana wakitembea mbele wakimuendea mti moja uliojitegemea mbali. Taswira hii inaweza kuwakilisha athari za mabadiliko ya hali ya hewa na changamoto zinazowakabili watu.

Hawa ni watu watatu, wawili wanaume na mwanamke mmoja, wakiwa wameshika vifurushi vikubwa vya rangi ya chungwa vinavyoonekana nembo ya zipline ,wote wamevaa nguo nyeupe zinazofanana na koti ya mahabara, huku mwanamke akiwa na kitenge, wanasimama nje kwenye eneo lenye nyasi, hii inaonyesha shughuli zao za usambazaji.

Huyu ni mfanyikazi wa afya ambaye amevaa koti jeupe la daktari, miwani, na barakoa, akishikilia shindano chupa ndogo ya dawa. Anaonekana akitayarisha sindano yote kwa ajili ya kumdunga mgonjwa , nyuma yake kuna watu wengine wasio vizuri, wakionyesha kuwa tukio linalofanyika katika mazingira ya kitibabu.

Hawa ni wazazi wakiwa wamemshika mtoto wao mchanga hosiptalini, mama amevalia pajama ya rangi ya pinki na kofia ya buluu ya hosiptali. Huku baba akimshika mtoto aliyevalia nyekundu ya kofia ya santa, wote wawili wanaonekana kumtazama mtoto wao kwa upendo na furaha, mazingira yanaonekana kuwa chumba cha hosiptali.

Huyu ni mwanasayansi wa kike akiwa amevaa miwani, shati jeupe la maabara na mask shingoni. Anatumia bunsen burner huku moto ukionekana. Anaonekana kufanya jaribio la zoezi la maabara, akishika chombo kidogo na pini ,kifaa fulani juu ya mwale. Nyuma yake wanafunzi wengine pia wako maabara.

Huyu ni mwanamke aliye valia barakoa akimshikilia mtoto mchanga na mwanaume aliyevalia vesti ya manjano na kinga ya uso akimpatia mtoto kitu fulani mdomoni, labda chanjo. Mwanaume huyu anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya. Nyuma yao kuna watu wengine wamevalia vesti za manjano, kuashiria hili ni tukio ya afya ya uma.

Huyu i mwana sayanzi akiwa amevaa koti ya nyeupe ya maabara na glovu ya buluu. Anafanya kazi kwa meza ya maabara akishika chombo ya kupimia majaribu. Kuna vifaa mbalimbali ya maabara kwenye meza ikiwemo sahani kadhaa za battery ya rangi nyekundu.

Huyu ni mtu ambaye anafanya matibabu ya kukata nywele, hii nikama sehemu ya utaratibu wa utamaduni au wa kigeni hata ni kwa sababu ya ajili ya matibabu. Mtu huyu amekaa huko huku mtu mwingine ameshikwa kichwa yake akitumia kifaa chenye njaa kali kukata nywele zake karibu na sikio.

Kuna mkusanyiko wa chupa mbali mbali za virutubisho vya dawa hasa Vitamin D3 . Katika sehemu ya mbele kuna chupa tatu kubwa zime tumika wazi , chupa ya kiowevu. Mbele ya chupa hizo kuna vidonge na kikasuli chache zilizomwagwa pamoja na kikami kimoja lenye umbo la tunda. Chupa nyingine inaonyesha bidhaa za afya za afya zinazo husiana na vitamin D3.

Huyu ni mwanaume ambaye amelala kwenye kitanda , akiwa ameinama na kuonekana dhaifu. Kichwa chake kimefungwa bandage nyeupe na kuna kitu kama kitambaa cheusi pia kimefungiwa kichwani. Mkono wake mmoja pia inaonekana kua na bandeji. Ukuta ya nyumba hii ya rangi ya buluu na iko na rangi. Hii inaashiria kua ni hospitali na anapokea matibabu

Huyu ni daktari amevalia mavazi ya upasuaji na barakoa aliyeshusha. Anashikilia kwa upole mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi ya buluu. Anamkodolea macho mtoto huyu kwa tabasamu na upendo akionesha uhusiano wa kujali na furaha. Hii inaashiria wakati wa huruma katika mazingira ya matibabu.

Hiki ni chumba kinachoonekana kama wodi ya hospitali kuna kitanda cha hospitali katikati ya chumba. Juu yake ameketi mwanaume ameshika kichwa chake kwa mikono akionesha huzuni. Chini sakafuni kuna mtu mwingine amelala akiwa amefunikwa na blanketi. Pia kuna vifaa vya hospitali . Mandhari yote inaonesha hali ya maumivu na magonjwa na huku ni hospitali.

Huyu ni mtaaluma wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa sare ya buluu, glovu na ana taa kichwani inayotumika kuangazia mdomo wa mgonjwa. Yaonekana akishikilia zana ya matibabu mkononi mwake. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno na mdomo wazi akionyesha anaendelea kupokea matibabu. Mazingira yanaonekana kuwa kunakua kliniki na chumba cha matibabu ya meno.

Hii ni chupa ya picha inayoitwa ngiri sugu inaonekana kama dawa iliyo kusudiwa kutibu tatizo la ngiri .Chupa hiyo ina lebo yenye rangi ya kijani na maandishi mengi. Pia kuna anwani tofauti iliyoandikwa kwenye lebo.

Huyu ni mkulima akiwa amevaa mavazi ya kujikinga yakiwemo barakoa na glavu akinyunyizia dawa kwenye Mashamba ya mimea inayoonekana kuwa ya viazi inaonekana amebeba kifaa cha kunyunyuzia dawa mgongoni na anatumia gomba ya kunyunyuzia dawa kwenye mimia huku moshi ukionekana hewani nyuma yake milimana husio...

Hili n kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni za kimasai zenye rangi nyekundu. wamekaa chini katika umbo la duara .Mbele yao kuna mwanamke amesimama akionekana akihutubia na kuwapa mafunzo .Na mke huyo aliyesimama amevaa shatijeupe na suruari nyeusi. Madhari inaonyesha eneo la milimani ,majengo ya kitamaduni na ya zamani. Inashika ni tukio la umma.

Hili ni kifurushi cha chanjo ya MMR itwayo Priorix Kando ya kifurushi hicho kuna sindano tupu na chupa ndogo ya dawa. Chanjo hii ni kwa ajili ya watoto wenye umri wa miezi 12 na zaidi.

Hili ni eneo lililoadhrika sana madhara ya mafuriko ya ardhi. Sehemu kubwa ya picha inaonyesha udongo, miti iliyongolewa na matope mingi ikiwa imetapakaa. kuna umati wa watu wakiangalia chini. Nyumba ndogo inaweza kuonekana ikiwa imefunikwa nusu na kuadhirika kwa matope.

Hili ni kundi la watu wakiwemo wanawake hawa. Walijukuu na kukusanya takataka kwenye eneo la wazi liliojaa uchafu. Wengi wanaonekana wakiwa wanabeba mifuko na vyombo vya kusanyia taka. Hii inaweza kuwa ni shughuli ya usafi wa mazingira.

Hii ni chupa ndogo ya dawa yenye lebo inayoonyesha poliomyelitis vaccine . Chumpa hii inakodhi rangi ya waridi na inaonekana kuwa na kiwevu cha rangi ya kahawia kidogo. Na lebo pia inaonyesha habari nyingine muhimu kama vile namba ya bachi, tarehe ya utengenezaji na tarehe ya mwisho wa matumizi. Pia kuna kiashiria cha joto chenye mraba wa rangi ya zambarau.

Wanawake wawili katika eneo la kijijinio wakichota maji, mwanamke aliye kushoto amejikunja akiwaga maji kutoka kwenye chombo kidogo hadi kwenye jerikani ya njano, amesimama karibu na shimo lenye maji akiwa ameshikilia chombo cha chuma na jerikeni nyingine, likionesha ugumu wa kupata maji katika eneo kame.

Tunaona watu kadhaa wakitembea kwenye barabara iliyojaa maji ikionyesha mafuriko. Watu wawili mbele wametumbukia maji hadi makotini mmoja amevaa kofia nyekundu na fulana nyekundu yenye tabasamu usoni na mwingine amevaa kofia nyekundu na fulana ya kijani, nyuma yao kuna watu wengine wawili wakitembea majini mazingira yanaonyesha nyumba za kawaida na mimea pembeni mwa barabara hii ni hatari ya mafuriko.

Hili ni jengo dogo la blue na nyeupe ambalo linaonekana kuwa sehemu ya kituo cha maji labda sehemu ya usambazaji wa maji. Kuna watu kadhaa wengi wao wakiwa wanawake wamekusanyika karibu na jengo hilo wakiwa na vyombo vya kupikia maji kama vile ndoo na matungi. Hii inaashiria kuwa wanachota maji. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni kame.

Hizi ni mikono miwili zikishikana ambapo mkono moja imefunikwa na glavu nyeupe na mikono nyingine haujafunikwa. Mkono uliovaa glavu inaonekana kukuwa wa mtu aliyevaa nguo za ulinzi labda ni mfanyikazi wa afya. Inaonekana kushikilia kwa uangalifu mkono wa mtu mwingine ambaye ngozi yake inaonekana kuwa na matatizo. Hii inaashiria utunzaji matibabu kutoa msaada.

Hili ni kundi la watu. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa na glavu za buluu. Wamesimama nje , inaonekana ni kama tukio la umma labda linafanyika katika janga nyingine inayohitaji tahadhari za kiafya . Baadhi ya watu wanaonekana wakishika vitu wakiangalia . Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni matiu la eneo la wazi.

Huyu ni mtu ambaye amevaa suti ya kinga, maski ya gesi na glavu, akitumia kifaa kinachotoa moshi. Anaonekana akifanya kazi ya kunyunyizia dawa, labda kwa ajili ya kudhibiti wadudu na viini. Mazingira yanaonekana kuwa ya njena miti ya kijani kibichi yanaonekana nyuma. Chini kuna shutterstock .

Hili ni kopo la chanjo ya MMR,ambayo ni chanjo ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Kando ya kopo hili kuna kajarida yenye kichwa cha habari MMR Vaccine . Inakionyesha maelezo kuhusu chanjo hiyo, kwenye lebo ya kopo ya chanjo kuna tarehe ikionyesha kuwa chanjo hiyo ilikuwa imeisha kwa muda wake.

Hili ni sanduku la dawa lenye jina yellow vaccine maambuli za chanjo hii zikiwa zimepangwa inaonekana ni chanjo ya homa ya malaria inapopatikana hospitali zote za umma.

Huyu ni mtu ambaye anaonekana akipokea matibabu ya meno. Daktari wa meno anatumia kifaa cha kutoa mwanga wa blue ndani ya mdomo wa mgonjwa. Labda kwa ajili ya kutibu na kuimarisha na kuchaza meno. Ambao hutachi mwanga wa ultraviolet . Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Mazingira yanaonyesha hili ni clinic ya meno.

Mwanamke anayepokea wageni akitabasamu nyuma ya kuandaa nyumba ya mapokezi katika kliniki ya meno Kuna nembo ya kliniki na saa kwa ukuta nyuma yake Kaunda ya mapokezi Ina mapango ya eletroniki kama nyakati mbalimbali za bei chini ya countaa imeandikwa reception mazingira yanaonekana ni za kliniki.

Kuna mwanamume na mwanamke wamesimama mbele ya jengo dogo la buluu lenye nembo. Nyuma yao kuna nyumba nyingine zilizojengwa kwa mabati zikionyesha mazingira ya makazi duni. Barabara ni ya vumbi na kuna gari nyeupe lililoegeshwa kwa mbali. Inaonekana kama ni juhudi za kutoa huduma za usafi wa mazingira.

Huyu ni mwanaume aliyesimama mbele ya rafu iliyojaa dawa kwenye masanduku. Masanduku yameandikwa Kenol Mixture. Mwanaume huyu anatabasamu na anaonekana akipanga bidhaa hizo kuonyesha kua huenda ni mmiliki wa duka.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamevalia barakoa, wamekusanyika katika eneo ambalo linaonekana kuwa ni kituo cha huduma. Baadhi yao wameketi kwenye viti vya mbao huku wengine wamesimama na kushughulika na nyaraka. Inaonekana kuwa ni utaratibu unaofuatwa labda wa kujisajili na kupokea huduma. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje lakini yamefunikwa na kuna uzio mrefu nyuma. Watu hawa wanaonekana kufuata tahadhari za kiafya.

Hili ni jengo lenye michoro ya ukutani inayotoa ujumbe ya umma, upande wa kushoto wa ukuta kuna ujumbe hand washing na safe water ikiwashauri watu kunywa maji safi, chini ya ujumbe huo kuna mchoro wa watoto wakicheza katika shughuli fulani, upande wa kulia wa picha mtu aliyevalia shati jekundu anaonekana akifanya usafi hii ni labda akimwaga maji.

Hivi ni chupa tatu za virutubishi vya calcium kutoka kushoto kwenda kulia. Chupa ya kwanza ni Natute made calcium , ya pili ni pure encapsulation calcium na ya tatu ni Mykind organics .Kila chupa ina lebo yake na taarifa za bidhaa, zote zimeekwa kwenye sehemu nyeupe na kuna kivuli nyuma. Hizi ni mandhari ya hoaspitali.

Hii ni wadi ya hospitali ambapo wagonjwa kadhaa wamelala kwenye vitanda. Baadhi yao wameweekewa dripu na mwili yao imefunikwa na shuka. Mandhari inaonyesha hali ya wagonjwa na huduma za matibabu zinazotolewa hospitali. Kuna watu wengine wakionekana wakizunguka wagonjwa huenda ni wauguzi.

Hili ni kundi la wahudumu wa afya wakiwa wamevaa Makoti meupe. Wanafanya kazi katika mazingira ya kliniki. Wengine wanaonekana wakiangalia mkojo huku vifaa vya matibabu vikiwa vimewekwa kwenye meza. Mbele ya, Kuna mtu mmoja labda mgonjwa mwingilizaji akiwa ameketi

Huyu ni daktari wa meno akiwa kazini akimtibu mgonjwa, daktari amevaa koti jeupe la hospitali, parakoa na glovu, anaonekana kutumia kifaa ya meno kwenye mdomo wa mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno, usaidizi wa meno pia amevaa nguo za hospitali na parakoa, amesimama karibu na anashikilia kifaa kingine.

Huyu ni mwanamke ambaye anayepokea chanjo ni kama ameketi kwenye kiti jekundu amevaa fulana nyeusi suruali iliyopigwa mistari na barakoa. Mhudumu wa afya pia amevaa barakoa anampa sindano mkono, nyuma yao kuna hema na bango lenye maandishi na mhudumu mwingine wa afya anaonekana nyuma inaonekana nikama ni tukio ya chanjo.

Huu ni mkusanyiko wa vyombo vya hasili vingi vikiwa vimefinyangwa kutokana na matongo makavu. vyongo na vya utongo. Baadhi ya vyombo vimebambwa kwa shanga na vifaa vingine kuashiria matumizi ya kitamaduni. Kuna viungo vikubwa viwili katika vikiwa vimefungwa shanga nyeupe na nyekundu. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya jua ni nyumba soko la bidhaa za kitamaduni.

Hawa ni watu watatu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama maabara , wawili kati yao wamevalia koti meupe ya maabara, mwanamke anaonekana kuwa mtaalamu amevaa koti jeupe lenye nembo beauty , anashika kifaa kidogo labda kinachohusiana na vipimo, huku akionyesha wangine ambao wakeketi upande wakulia huku mkono ukiwa umeekwa mezani inawezekana anapima na kupokea maelezo ya matibabu.

Hii ni barabara iliyojaa maji kutokana na mvua mkubwa. Kuna magari kadhaa yaliyokwama na yakijaribu kupita kwenye maji haya. Kuna gari ndogo aina ya tuktuk, gari la abiria na basi dogo la mtu nyuma yao. Watu kadhaa wanaonekana wakitumia mwavuli kujikinga na mvua hili linaashiria usumbufu wa usafiri na changamoto za miundo mbinu.

Hizi ni chupa za chanjo ya MMR II ambayo ni chanjo ya dosi moja ya mililita 0.5 dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwi tumbwi na rubela. Chanjo hii inatengenezwa na kusambazwa na Merck & Co yenye makao ya whitehouse station .

Hizi ni bidhaa kadhaa za afya zilizopangwa kwenye meza. Bidhaa nyingi zina nembo inayofanana na maneno King Power na King Shark , zikionyesha kuwa ni za Jaba mwanzo. Zipo katika fomu mbalimbali, ikiwemo chupa ndefu za maji na kimiminika na pakiti za cardboard Mandhari inaonyesha kwamba hili ni duka la dawa.

Hii ni chupa ya food supplement ya D3 Sport 10,000 IU kwa ajili ya short-term therapy for vitamin D deficiency na kuunga mkono immune health . Chupa ina rangi ya kijani kibichi na label nyeupe ikionyesha ina vidonge 72 laini.

Huyu ni daktari wa meno, ambaye anaonekana kumuona mwanamke. Akimchunguza mgonjwa, daktari amevaa kofia ya blue , barakoa na glavu, akionyesha mtaalamu wa matibabu. Mgonjwa amelala chini huku kinywa chake kikiwa wazi kwa ajili ya uchunguzi na matibabu ya meno. Inaonekana kama ni tukio la kawaida katika kliniki ya meno.

Hawa ni watu watano walivaa suti za kujikinga. Nyeupe na bati wakiwa na glavu nyekundu. Mmoja wao yuko katikati akitumia kifaa cha kunyunyiziia juu ya kitu kinachoonekana kama guduru. Wengine wamesimama karibu. Hali hii inaashiria shughuli ya kusafisha kuua viini na kuthibitisha vimelea katika mazingira yanayohitaji ulinzi maalum.

Hili ni kundi la watu wakisafiri kwenye mitumbwi miwili midogo kwenye mto, baadhi ya watu wamebeba mifugo na vifurishi vyekundu kwenye kingo za maji kuna nyumba ya udongo kando na miti ya mgomba unaonekana nyuma. Hii inaashiria mazingira ya kijijini na shughuli za usafiri labda kutokana na mafuriko.

Huyu ni mwanamke ambaye amelala chali akiwa amefunikwa kuanzia kiunoni kwenda chini na nguo yenye wazi, mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya ameketi karibu naye, anaonekana kumchunguza tumbo lake kwa mikono yake. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya kawaida labda ndani ya nyumba na wamelala, hii inaweza kuashiria uchunguzi wa kimatibabu wa uja uzito.

Hili ni sanduku la chanjo ya mmr two , kando ya sanduku kuna vichupa viwili, moja kinachoitwa salary na kingine kinaitwa mmr two ,hii ni chanjo inayotumika kuzuia magonjwa matatu hatri ya utotoni, surua, matumbwitumbwi na rubela, chanjo hii huchomwa kwa sindano chini ya ngozi ya watoto.

Hii ni kima kilichotambwa na shanga nyekundu na nyeusi, likiwa limefunguliwa kamba nyeupe na kuna kitu cheupe kinachofanana na mifupa na shanga zingine zilizoning'inia. Kima hicho kimewekwa katikati ya vyombo vyenye mbalimbali na kama vile mitungi ya glasi na plastiki vikombe na ndogo ndogo. Baadhi vikiwa na vitu ndani. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani ya nyumba.

Hizi ni bidhaa kadhaa za matibabu na za kifamasia zilizopangwa kwenye sehemu nyeupe. Kuna sanduku mbili zilizo wazi, zote zikiwa na nembo na maandishi yanayoonekana kuwa dawa, zikiwa na rangi ya manjano. Katikati ya masanduku hayo kuna chupa ndogo nyeusi yenye kofia nyeupe. Bidhaa hizi zote zinaonekana kuwa mpya na hazijatumiwa.

Hii ni eneo la mji ilio jaa maji ya mafuriko. Barabara imefunikwa kabisa na maji mengi na magari kadhaa ikiwemo gari jeupe pikipiki na tuktuk wamekwama na yanapita kwenye maji haya, watu wanonekana wakijaribu kupita kwenye maji. Inaonekana kuwa ni ngumu na inaonyesha athari ya mafuriko.

Hili ni kundi la nzige wakiruka angani, wengine wakiwa juu ya miti na vichakani. Idadi yao ni kubwa sana ikionyesha jinsi wanavyoweza kusababisha uharibifu mkubwa hasa kwa mashamba ya wakulima.

Hii ni kundi la vijana wanaume kwa wanawake, wamesimama nyuma ya meza iliojaa bidhaa zikiwemo baketi za beti na za hedi, wengi wao wanashikilia mapango yenye mjumba mbalimbali zinazousu hedi, inaonekana kama tukio la uamashishaji na kampeini ya kuelimisha uma kuhusu maswala ya hedi.

Hiki ya na ni ambapo kuna mgonjwa na daktari wawili wakimhudumia. Wauguzi wawili pengine wakimsaidia wamevaa barakoa na glovu wanasaidia katika matibabu. Moja ya wagonjwa yuko kwenye kiti cha meno akipokea huduma. Daktari anaangalia mdomo wa mgonjwa na inaonekana wanajitahidi kutoa huduma bora. Inaashiria mazingira safi ya kitaaluma ya kliniki.

Hii ni mandhari ya nje ambapo watu watatu wamesanyika karibu na banda la mti, linalofanana na makazi ya wakimbizi. Mbele mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao, amevaa shati la zambarau, koti la buluu lisilo na mikono lenye alama la shirika.

Hii ni wadi kubwa yenye vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa sawa. Inaonekana kama kituo cha matibabu ya dharura au hospitali, labda imeazishwa kwa ajili ya idadi kubwa ya wagonjwa na baadhi ya watu wanaonekana wamelala vitandani na wengine wachache wanakaa.

Huyu ni mwanaume akiwa amevalia fulana na suruali ya blue, akipunga mkono na kutabasamu ameegemea kitu kinach onekana kama nguzo, nyuma yake kuna mpango mawili kubwa moja ulioacha ukiwa na maandishi ya water steppler vision

Hii ni pakiti ya dawa yenye jina la jaba inaonyesha pakiti hii ina vidoge pia vidoge viwili vya biashara zinazooenaka kama mafuta ya zamani inaonekana ni njee ya pakiti vikikaa kwenye vionganisho chake kwe mapengele hii inaonyesha kuwa dawa ya kirutubisho cha vitamini D3..

Huyu ni mfanyikazi wa afya aliyevaa hapa ya blue na barakoa. Anatoa sindano kwa mwanaume mzee aliyekaa kwenye kiti. Pembeni ya mfanyikazi wa afya, kuna boksi la kupepea chanjo lililoandikwa "STOP" na ndoo ya njano. Nyuma yao kuna majengo ya jiji, mabango yaliyobandikwa ukutani. Inaonekana kama ni zoezi la chanjo.

Hawa ni watu wawili mmoja anaonekana kua ni mchuuzi wa maji. Ameketi kwenye pikipiki iliyobeba chupa. Maji zimepangwa mbele yake. Mtu wa pili mwanamume mzee amevaa kanzu nyeupe ndefu anazungumza naye huku akionyesha ishara kwa mkono wake huenda kujadiliana bei ya maji.

Hawa ni wataalamu wawili wa meno, mwanamke na mwanamume wakiwa kazini katika kliniki ya meno. Mwanamke anayeonekana kama daktari wa meno amevaa koti cheupe na barakoa na glavu. Akimwangalia mgonjwa ambaye haonekani vizuri. Anashikilia vyombo vya meno na anaonekana akifanya matibabu. Mwanamume labda anamsaidia kwa meno, akimwangalia mgonjwa huyo.

Hili ni mkono ya mtu ikimimina vidonge vya manjano vinavyoonekana kama virutubisho au mafuta ya samaki tokana kwenye chupa ya kio hadi kiganja, hizi ni dawa ambazo zinatumika kumeza ili kudhibiti kuongeza kinga kwa mwili.

Huyu ni mtu anaweza kuwa mganga wa jadi, anaketi chini akiwa amevalia nguo zenye michoro, mtu huyo ana shanga mikononi na shingoni. Anaonekana kushika kifaa chenye manyoya, mikononi mwake, mbele yake kuna vitu mbalimbali vilivyo tawanyika ikiwemo chura, kiumbe kinachofanana na mjusi.

Huyu ni mwanamke anayeonekana kuwa ni muuguzi akishughulikia mtoto mchanga aliyekua kwenye kiadhania, nyuma yake kuna viadhania vingine vilivyo na vyenye watoto wachanga, ikionyesha mazingira ya wodi ya watu katika kotengo cha watoto wachanga, hospitali hali hii inaashiria utunzaji maalum kwa watoto walio zaliwa kabla ya wakati wenye mahitaji maalum ya matibabu.

Hawa ni wanaume wawili wakiwa wamevalia sare za kazi zenye rangi nyeusi na mistari ya kijani kibichi inayoakisi mwanga. Mmoja wao anatumia kifaa kinachofanana na ufangio uku mwingine akitumia chombo kingine cha kusogeza taka. Nyuma yao kuna nyumba zinazoonekana kuwa za mabati. Inaonekana wamejishughulisha na kazi ya kusafisha taka kuonyesha juhudi za kudumisha usafi wa mazingira.

Hizi ni bidhaa kadhaa za kifamasia zikiwa katika mikebe. Baadhi ya mikebe imeandikwa Deja, Nzegambe na Leoki. Bidhaa hizi zinaonekana kua zimefungwa na labda yanatumika katika matibabu. nyuma kuna bango linaloonekana kua na mchoro.

Hili ni eneo la makaazi duni yaliyoathiriwa na mafuriko. kuna majengo mengi yaliojengwa kwa mabati na matofali mengine yakionekana kuwa yameharibiwa vibaya hasa upande wa kulia . Chini kuna mto wa maji ya kahawia unaopita kando na makaazi hayo ikionyesha maisha yanayoendelea licha ya hali ngumu. Inaonekana kama hali ya baada ya mafuriko.

Huyu ni mwanamume ambaye amelala chali juu ya godoro. Amevaa shati la pamba lenye miraba na suruali. Anaonekana kama daktari wa ya kutokana na koti cheupe la daktari. Amesimama karibu naye anaonekana kufanya mazoezi ya mkono na kumchunguza na anaonekana kwamba wako katika chumba cha matibabu.

Hili ni chupa ndogo ya dawa yenye lable mmr two ambayo ni ya kutibu surua matumbwitumbwi na rubela, na hujazwa twenty ml na imeadikwa, kando ya chupa hio kuna vitambaa vyeupe vilivyokuwa na kimelea kidogo cha sindano, nyuma ni nyeusi na haionekani wazi.

Huu ni mkono wa mtu iliyo na vifaa vya kimatibabu vilivyo unganishwa ikiashiria kuwa mtu huyu anaweza kuwa anapokea matibabu hospitalini. Vifaa hivyo vinaonekana kuwa na waya viambatanishi vilivyo kuwa na mkono na pia kuna kinafaa kinachofanana na pamba na kitamba cheupe kimefungwa kwenye kifundo cha mkono, uzi za buluu zinaonekana nyuma ya mkono huo.

Hili ni chupa nyeupe yenye mfuniko unaofanana kofia na lebo ya kijani kibichi, kwenye funiko kuna mkanda mweupe wenye maandishi Security seal yaliyo rudiwa, lebo yake ya kijani kibichi na herufi kwa rangi nyeupe, ni sehemu ya au karatasi yenye maandishi kwa ...

Huyu ni mwanamke mzee anayeonekana mweusi akiwa amevaa kitamba cha rangi ya zambarau kichwani na nguo ya kijani kibichi. Anaonekana akichota maji kwenye mkondo wa maji kutoka kwenye bomba anatabasamu bana usoni mwake akionyesha furaha na kurithika kwa anachofanya.

Huu ni mkono wa mtu ukiwa umeshikilia vijichupa viwili vidogo vya dawa vinavyo fanana vile vya maji, kijichuma moja mbele na kinaonekana wazi huku kingine kikiwa nyuma na kimefichwa kidogo. Mtu amevaa pete kwenye kidole chake cha pete. Kuna sindano kwa sehemu ya sindano inayoonekana nyuma.

Huyu ni daktari aliyevaa koti jeupe akimchunguza mgonjwa wake mwanamke akitumia kifaa cha uchunguzi wa macho. Wawili hao wamekaa mbele ya kifaa hicho na mgonjwa anaonekana akiendelea na uchunguzi. Nyuma yao kuna pazia la rangi nyekundu.

Hili ni chupa ndogo ya plastiki yenye kifuniko jekundu na ndani yake kuna kiwevu cha rangi ya njano kinachoonekana kama mkojo, kwenye chupa kimeandikwa pembeni ya chupa kuna lupedi, spado na vitonge vitatu vya rangi nyekundu, picha hii inaashiria uhusiano kati ya sambuli ya mkoso kwa ajili ya uchunguzi wa maambukizi kimatibabu kama vile matumizi ya dawa.

Huyu ni mfanyikazi wa afya akimpatia mtoto chanjo uku mwanamke mwingine akimshikilia mtoto. Nyuma yao kuna meza yenye kisanduku cha Kojak Safety Box, kinachotumika kutupa taka hatari. Tukio hili linaweza linafanyika katika kituo cha afya.